Huu ni mpira wa kikapu, mmoja wa wasichana ambaye amevaa nguo ya rangi ya buluu, akona mpira kwa mkono anataka kufunga goli. Anacheza na watu ambao wamevaa nguo ya rangi ya nyekundu.

Huyu ni kijana wa Jomo Kenyatta ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa nne wa hii Jamhuri ya Kenya. Ameshika mtoto mkewe, mkono mkewe anaonyesha yeye alikuwa rais mzuri sana. Wakati yeye alikuwa kuna vitu vingi hii Kenya yetu imeenda mbele, imesonga mbele kwa kila mahali.

Huyu hapa ni wachezaji washambuliaji wametokea. Kuna mmoja hapa ameshika kitu inasomesha kuwa wanataka timu ya Man City . Hii ni ligi kuu ya Kenya watu wanahudhuria hapa kila siku kuona mchezo.

Kuna watu ambao wameketi chini wakiwa wamevaa nguo nyeupe wanawahudumia watu wengine ambao wamesimama, wanatumia tarakilishi au computer kuwahudumia, kuna watu ingine ambao pia wamevaa barakoa ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa mmoja kwa mmoja.

Hapa ni wanawake wachezaji mpira wametokea. Wanawake hawa ni vijana. Mmoja wao ako na nambari kumi kwa mgongoni, amenenepa. Karibu na wote wamevaa jezi yenye rangi ya bluu. Nyuma yao kuna wahudhuria pia wamekuja kuangalia hiyo mechi.

Watu wengi wametokea hapa, watu wananchi wa hii nchini ya Kenya. Wengine wamebeba bendera ya jamhuri ya Kenya kwa mkono zao wakipeperusha. Wengine wanakaa kama wakiwa wamefurahia, labda ni campaign ama ni mchezo.

Hapa ni duka, duka ya M-Pesa. Hapo kuna watu wawili na mmoja ambaye ni mhudumia. Wahudumiwa hao wanataka kuchukua pesa au kutuma pesa kwa sababu hii duka inafanya kazi kama hivyo.

Hapa wananchi wametokea, wananchi wa wanaume wanawake vijana na wengine wamepiga foleni wakingojea kuhudumiwa. Ni vizuri kupiga foleni kwa vile inafanya kazi rahisi sana.

Hapa ni mahali ya huduma. Mahali hapa kuna watu wengi wamekaa chini wakingojea, wakisubiria kuhudumiwa. Wamepiga foleni wengine wamesimama. Hapo ni mahali ambapo watu hupata kipande kwa vile kazi ya serikali hufanyika hapa.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Daktari huyu anachukua damu ya mgonjwa ambayo ametoa kwa mkono yake. Kwa mgonjwa amevaa kofia na pia amevaa sketi ya rangi ya nyeusi.

Hapa ni huduma wakaazi ambao wamevaa nguo inayofanana nguo ya rangi ya nyeupe wameangalia wakiangalia televisheni pia hapo karibu na wao kuna watu wengi pia ambao wamepiga foleni wakingojea kuhudumiwa.

Hapa ni huduma. Huduma hii ina mahali tofauti kama vile, kila mahali kuna mtu ambaye anasimamia kama vile, kuna mahali ya kukata kipande , kuna mahali ya kukata cheti cha biashara kama vile kuna mahali ya helb , lakini hapo kuna mtu ambaye amekaa chini, ni mahali ya polisi kulipa ama polisi kufanya pesa yao.

Ni asubuhi asubuhi jua inawaka vizuri ni kama saa tano watu wengi wametokea wamepiga foleni wakingojea kuhudumiwa wananchi hao wamekaa hapo kwa hamu wengine wamevaa mabarakoa wanangojea kuhudumiwa vyenye wamekujia hapa kama vila kupata cheti na zingine

Hapa ni huduma. Kuna watu wamepiga foleni. Wamekaa kwa viti wanangojea wahudumiwe. Hapa kuna huduma ya aina tofautitofauti kama vile kukata kipande ama kuchukua kipande ama kuchukua cheti cha biashara.

Kuna watu wengi wametokea hapa, wakina mama, wakina wazee na kadhalika. Mama mmoja ambaye ameshika karatasi amebeba mtoto mgongoni anataka kuhudumiwa.

Hapa ni uwanjani. Uwanjani hapa watu wanacheza mchezo wa mpira wa mguu. Hapa kuna mtu mmoja ambaye anapiga mpira kwa kichwa yake na wengine wameruka juu. Mmoja wa hawa watu amevaa nambari kumi na tisa.

Vijana wametoke hapa. Vijana hawa ni vijana wa mchezo wa mpira wa mguu. Vijana hawa wanafanya mazoezi. Kila mmoja wao amevaa buti ya mguu ya mpira.

Watu wengi hapa wako wengine wamevaa makofia wengine ni wanawake wanaume wamepiga foleni wanangojea kwa hamu wakingojea kwa subira wakingojea kuhudumiwa. Kuna mama ambaye ako hapo anasoma kitu kwa karatasi anawahudumia hawa watu.

Hapa ni uwanja. Uwanja wachezaji ndio wametokea. Wachezaji wa mpira mguu. Kila mmoja amevaa buti ya mpira wa mguu, pia kuna mmoja ambaye amevaa jezi ya aina tofauti ya nambari ya ishirini.

Hapa kuna raia wengi wametokea ,raia hii wakiwa kwa wanawake kwa wanaume, vijana kwa watoto kwa wazee inaonyesha ya kwamba wengine wamebeba bendera kubwa ya jamhuri wa Kenya akiwa kila mtu ameshika kando mahali yake ,wengine wanafurahia labda kuna mechi.

Wachezaji wa mpira ya mguu. Pia hii ni ligi ya FKF. Hawa wawili, mmoja anapiga mguu kwa mpira. Mpira ameenda juu. Pia kuna watazamaji ama washambuliaji wako huko wanaangalia hii mchezo.

Wafanyikazi, nyuma yao ni majengo ya huduma. Ni pahali pa serikali. Hao watu wanakaa kama wakipigwa picha kuonyesha kuwa wanataka kuwahudumia wakiwa tayari kuwahudumia wananchi kwa aina vizuri sana.

Hii ni wachezaji wa mpira ya miguu. Mtu mmoja anakaa mtoto mdogo amebeba mpira kwa mkono yake. Pia hawa watu wengine wanashangilia wakiwa wamebeba kikapu yao juu.

Shambani hapa hii shambani inaonyesha mahali ambayo maji yanatokea ikiwa yanapatia maji kwa shamba zingine. Kama vile hapa wanatumia paipu au kutoka mfereji hapa pia kuna miti kubwa inaonekana huku inakaa kama ni miti ya maembe. Nyuma ya hiyo kuna mito.

Hapa ni huduma. Watu wamefunga hema na pia kuna wafanyakazi ambao wamekaa chini hapo. Kila mtu hapa amevaa barakoa kwa vile hawa watu wanahudumiwa kufanya kama vile cheti cha biashara, kipande ama zingine zozote ambao serikali huwa inawasaidia wananchi wake.

Hapa kuna watu wakamba wamepiga foleni amekaa chini uko mbali anataka kuhudumiwa mmoja mmoja anasimama wakiwa wanaleta hapo shida zao kwa sababu hapa ni mahali ya huduma. Watu huhudumiwa kwa pamoja.

Hapa ni Rais wa jamhuri ya Kenya huu ni Ruto ,pia karibu yake kuna mama ambaye ni jaji mkuu. Hawa wote ni watu wenye cheo kuu kwa jamhuri ya Kenya.

Shimo kubwa. Kwa hii shimo kuna tingatinga karibu na yao, pia maji inatiririka ndani ya hiyo shimo. Hii tingatinga ndiye imetoa hii yote ikaweka huko juu. Nyuma ya hii shimo kuna nyumba na pia kuna mamiti mimea uko mbali sana.

Huyu ni mchezaji, mchezaji huyu ambaye amefunga goli, anaenda pande anakuja pande hii, yeye ni bora, kuna wenzake wanakuja nyuma yake, pia kwa sababu hiyo wanafurahia kufunga goli inafanya wachezaji wafurahie sana.

Hapa ni washangiliaji wa timu ya Gor Mahia wamevaa jezi ya hio timu. Mmoja wao anakaa kama ameshika bendera na zingine hapa kuna moto inateketea na wanapiga kelele wakiangalia hivi.

Hapa ni logo. Hii ni logo la chama cha Jubilee. Kwa hii logo imeandikwa tuko pamoja. Hii logo pia kuna mkono mbili iliyoshikana hivi kuonyesha tuko pamoja Jubilee.

Hapa ni mahali pa huduma ni mahali ya serikali wanainchi hapa wanahudumiwa kama vile kuchukua kipande na hapa kwa hii picha watu wengi wametokea ambao wanakaa kama ni wafanyikazi ,wafanyakazi hao ni kuwahudumia wakenya

Hii ni tanki ya maji, hii tanki imewekwa juu na ni kubwa sana, huwa inaleta maji kutoka juu kama vile kuoga, kuosha mkono na vile kupika, maji ni nzuri sana kwa afya ya binadamu.

Wasichana na pia washangiliaji wao wakiwa nyuma yao. Wasichana hawa wanacheza mpira ni mpira wa kikapu. Mmoja wa msichana hawa amevaa jezi ya rangi ya manjano, ako na mpira kwa mkono na mwingine anafanya akitaka kuchukua mpira kutoka huyu.

Hapa kuna watu wengi sana wanaangalia mechi hapa, wasichana hawa wanacheza mpira ya mkono, mpira ya mkono ni aina ya mpira ambayo wasichana huwa wanachezanga sana si ya wanaume.

Hapa kuna watu mawaziri na wengine wametokea. Hii ni chama cha ODM. Hapa watu wamevaa makofia, makofia ya rangi ya aina moja. Kuna mtu ambaye amesimama anaongea hapo mbele yake kuna mikrofoni.

Hapa kuna watu tatu wamesimama wanaume wawili wanaume watatu, wamevaa kitu kwa shingo yao wanonyesha hawa ni wafanyakazi mmoja wa hao watu. Kuna mama ameketi chini ambaye anamhudumia ako talakishi kwa mkono na pia ako na saa amevaa.

Vijana hawa wamefurahia. Wote wamevaa nguo inafanana. Kwa mmoja wao au wawili wao wamebeba kikapu ambao walikuwa wanataka kubeba. Kinaonyesha kuwa ni vijana wa kucheza mpira wa mguu kwa vile wao sura yao inakaa.

Hapo wananchi wengi. Wananchi ambao wana watoto chini , wanaogojea kuhudumia .kwa moja kwa moja wanasimama wakihudumiwa na hapo mahali ya huduma. Hapa ni mahali ya serikali kuna vitu mingi hapa wananchi huwa wanatengemea sana.

Hapa ni huduma, mahali ambao watu hukuja kuhudumiwa wakenya ama wananchi, hapa kwanza ni mahali ambao unakuja kuna watu wamekaa unapatiana kitambulisho yako wanaangalia halafu baadaye ndo unaenda mahali ndio unataka kama vile mahali ya kukata cheti cha biashara, mahali cha kukata kipande na mahali zingine kama vile Helb.

Kuna jua inawaka sana ni adhuhuri ,watu wengi ambao ni wahudumiwa wameeka kwa viti wakihudumiwa na watu ambao wamevaa jacketi ya rangi majano .Kwa hawa watu mmoja wa watu anangalia pande hii kwa kamera.

Hapa ni mahali ya huduma. Wafanyikazi ambao wanamwangalia mtu mmoja ambaye amesimama, amevaa suti. Anakaa kama mtu ametoka serikali kwa huko juu. Hapa watu hufanyiwa huduma kama vile kuchukua cheti cha biashara, kuchukua cheti cha mazalisho na vile kipande.

Hii ni takataka , hili ni biwi la takataka hizi ni mahali ambao malori kubwa kibwa zinatoa uchafu huko mtaani zinaleta hapa , hizi takataka maji zikikuja zinabeba hizi takataka mpaka huko mtoni zinaleta ugonjwa tofauti kwa watu ambao wanatumia hiyo maji .

Watu wengi wako hapa wanataka kuhudumiwa wananchi, kati ya hao wananchi wawili wamesimama wakihudumiwa na wengine wakingojea. Hapa ni mahali watu hukuja kuchukua cheti ya biashara na cheti zingine kama cheti za mazidisho, cheti cha ambayo mtu akikufa anapewa.

Hapa ni mpira watu wanacheza mpira wa miguu kwa hayo kuna uwanja kubwa nyuma ya uwanja hii kuna watazamaji wamekuja kuangalia hii uwanja hii mchezo pia hii ni ligi kuu ya nchi ambayo ni ya kenya ligi ambayo ni ligi maarufu sana kuna timu kubwa kubwa kama vile timu ya gor mahia .

Hapa ni Nairobi kuna watu wengi sana hii mjini kwa sababu ni ile jiji kubwa hii yote kenya kuna magorofa marefu marefu hapa gari ni mingi sana kuna magari kama vile sahi kuna bodaboda na kama gari ya tuktuk inapita .

Watu wamesimama hapa wanawake na wanaume wengine wamevaa suti na wengine wamevaa vitu kwa kichwa yao. Wanakaa kama wao ni majaji, jaji wa mahakama kuu ya jamhuri ya Kenya. Huwa wanafanya kesi ngumu ngumu kama vile kesi kuhusu kura.

Kijana wawili, mmoja wa mkenya kwa sababu amevaa fulana inasema ametoka Kenya, nambari ishirini na nne. Amebeba mkono kwa mpira, pia hii mchezo ni mchezo ya mipira ya kikapu.

Hapa ni huduma. Watu wawili wamesimama ambao wamevaa suti wako smarti . Pia hapa ni mahali watu hudumiwa kama vile Wakenya na wengine wote. Kwa hivi picha mmoja amevaa nguo nyeusi.

Watu wengi wamekuja pamoja. Watu hawa ni aina kama vile wasichana, wavulana, wamama, wababa, vijana na wazee. Wengine wanashughulikia kazi yao na mmoja wa wamama ambaye amevaa fulana ya kinya anaangalia nyuma akiwatazama wenzake.

Huu ni uwanja, uwanja wa mpira ya miguu. Watu wa aina tofauti tofauti, watu wengi, halaiki ya watu wametokea hapa ili kutazama mechi inayotendeka hii uwanja.

Hapa ni huduma mahali pa serikali. Wananchi hua wanakuja hapa kuhudumiwa, huduma zake ni kama vile cheti cha biashara, kipande cha mazalisho na pia zingine mingi sana.

Ni wachezaji mpira. Wachezaji hawa ni timu ya Bandari FC wanasherehekea wakifunga goli. Mmoja wa wachezaji ambaye anakaa kama mefunga goli wenzake wanamfanyia ngoto.

Hapo kuna vijana wamekuja hapa, vijana hawa wamevaa majazi ya timu ya Tusker hio ni timu katika ligi kuu ya hii Kenya timu ambaye ikona wachezaji bora wachezaji vizuri sana.

Hapa ni huduma. Ni mahali wananchi husaidiwa kama vile kukata kipanda, kukata cheti cha biashara ama vingine mingi. Hapa kuna watu wawili kwa hii picha wamesimama wakiangalia televisheni amabayo inayosomesha namba ya mtu. Pia mbele kuna mwanamke.

Hapa kuna watu ambao wameshika makaratasi wakisomesha, mama ambaye amevaa nguo ya rangi ya nyeupe amekaa chini akiwaambia watu akiwanyorosha mkono kwa mahali, pia huko nyuma yao kuna mtu amevaa jaketi inayosema Mark Kimanzi.

Mahali maji huwa inanyuziwa kwa shamba. Shamba maji yake zinatoka mtoni lakini zinapita kwa mapepi kama hivi ama kanali huwa zinapita hivi maji ianenda hadi kwa shambani inampatia maji kwa mimea ambayo imepandwa.

Watu hapa wamevaa mabarakoa, inaonyesha ni wakati wa korona mwaka 2021 au 2022. Hao watu wengi wamekuja hapa kuhudumiwa, wengine wako na sanitizer kwa mkono karibu na wao.

Hii ni mpira wa mguu, kuna timu mbili hapo wanacheza mmoja anavaa jezi ya rangi ya nyeupe na ingne ya rangi ya nyekundu .Watu wanacheza hapa na pia na huu uwajani unaitwa Police Circle Stadium.

Hawa ni wasichana wanne ambao ni wa timu wamevaa timu ya Kenya. Hawa wasichana ni wasichana ambao wanacheza mpira ya kikapu kwa vile wanaonekana wanatabasumu, wanafurahia kuingia hiyo picha.

Mwanariadha akifanya kazi yake ambayo ni kuruka mbali na kocha na wenzake wakitazama kutoka nyuma kwa uwanja au uwanjani.

Mama ambaye amekaa karibu na maikrofoni anaongea. Huyu mama amevaa suti ya rangi ya nyeusi, na pia anakaa anatabasamu. Yeye ni msharaha wa jaji mkuu ya mahakama kuu.

Hapa ni huduma. Hapa kuna wateja wamesiama wanataka kuhudumiwa. Pia kuna mtu mmoja ambaye anatumia kompyuta amevaa, wamevaa sare moja. Hapa ni mahali watu hukuja kuchukua shiti za biashara na kipande na zingine zote.

Watu wa aina tofauti wamekaa kwa laini, kuna askari hapo pia, anaonyesha kuwa yeye ndio anaona kila mtu aingie laini sawasawa, kuna watu ambao wengine wamesimama, wanahudumiwa, kila mmoja na mtu mmoja, askari huyu ameshika mkononi mwake.

Hapa ni huduma, watu wanahudumiwa kwa hema na wao wamekaa kila mtu amevaa barakoa kuonyesha kuwa hataki kuchukua ugonjwa. hao watu wanahudumiwa vizuri sana.

Hapo kuna wapiga kura, wananchi wamekuja pamoja wakiwa wanaonyesha kuwa wanapenda mama Millicent Omanga na pia kuna mama mmoja ambaye amebeba hiyo kitu juu, kuna mtu mwingine pia amevaa koti inaonyesha picha ya huyu mama Millicent, inaonyesha hii ni kura.

Hao ni mashabiki, mashabiki hao wako na bodi ambazo zinaonyesha bandari fans na ni shabiki ya bandari, pia kuna mtu mmoja ambaye anakaa kama kocha amevaa suti ya rangi ya nyeusi, karibu na yeye kuna mama ambaye amevaa skafu na anatabasamu.

Hapa kuna tingatinga wa aina ya Hyundai . Pia kuna nyuma yake kuna ghorofa. Hii tingatinga rangi yake ni rangi ya manjano. Karibu na hapo kuna mti na nyumba ingine ya mabati ya rangi ya colour ya red .

Pahali pa serikali, pahali hii kuna mtu mmoja ambaye amenyoa kipara ako na tarakilishi mbele yake. Karibu naye kuna kijana mwingine amenyoa mdomo hivi. Pia kuna mama ambaye amekaa kwa kiti. Hapa ni mahali ya Huduma hapa watu huhudumiwa wananchi.

Huu ni mchezo, mchezo wa mpira wa kikapu. Kwa hii kuna wanawasichana, vijana ambao wanacheza hii mpira, mmoja ambaye ako na jezi ya rangi ya buluu hafifu, ako na huyo mpira kwa mkono, na wengine ambao wamevaa rangi nyeupe wanataka kuchukua.

Serikali imejenga hapa, kuna watu wawili wamekaa chini, mbele yao kuna tarakilishi, pia, hapa ni mahali ni ya Huduma. Hii mahali, watu huhudumiwa kama vile kuchukua cheti cha biashara, kama vile kuchukua kipande.

Kuna wazee, wazee hawa wamekaa kwa kiti wanaandika kwa makaratasi wako na kalamu zao. Karibu na mzee ambaye anakaa kama anaandika kitu kuna simu, simu yake. Kuna wazee wengine wamesimama. Wazee hawa wanakaa kama wao ni chifu.